Hapa ni kwa kitabu cha cha msingi cha Kiswahili inaeleza matumizi ya hiki na hivi. Viziwe na moja. Matumizi hayo yakionyesha hiki ni kitabu, hiki, hivi ni vitabu. Umoja wake na wingi wake. Na matumizi hayo yametumika katika mtu aliyevaa kanzu na mwanafunzi aliyevaa sare za shule.

Mlango ambao akiwa anaonesha ni form one R ikiwa inaelezea maelezo ya chumba hili mbele ya mlango na ikiwa ni mlango wa mbao.